Eneo maalumu, lenye shehena ya magari mbalimbali. Eneo hili linatumika kwa ajili ya uuzaji wa magari. Ndani ya eneo hilo kuna kifaa cha kompyuta mpakato, iliyoko kwenye meza yenye rangi ya kahawia. Eneo hili linatumika kuuza magari mbalimbali.

Duka maalumu ambalo hutumika kuuza bidhaa za maziwa bidhaa hizo ni kama vile maziwa freshi, yogati, mala ,na kahawa. Ndani ya duka hilo kuna friji mbili za kuhifadhi maziwa ili asiharibike, pamoja na kontena maalum na kuhifadhi maziwa hayo akiwemo na mtu ndani ya duka hilo. Mbele ya duka hilo kuna ndoo mbili za bluu pamoja na nyekundu.

Duka la samani la kisasa liitwalo "Ideal SOFAS", bango lake likiahidi fanicha bora zenye ubora wa juu na bei nafuu. Lililoko katika jengo lenye ghorofa kadhaa na madirisha makubwa ya kioo, ndani yake kukiwepo na samani kama vile sofa zilizopangiliwa vizuri zenye taa ndani; zikionyesha duka lililowekeza kwa kuvutia wateja kwa kuuza samani.

Baadhi ya samani zikiwa zimepangiliwa vizuri, samani hizo ni kama vile: meza yenye kioo iliyozungukwa na viti sita vyenye rangi ya kahawia, mbele yake kukiwa na meza na viti ambavyo sehemu hiyo ni kwa ajili ya kuuzia samani.

Sehemu ya duka la samani ambalo limebeba samani mbalimbali kama vile masofa, viti na makabati ambayo yameandaliwa maalumu kwa ajili ya kuuza samani hizo kwa wateja.

Eneo la soko ambalo linautumika kuuza bidhaa mbalil mbali kama vile nyanya, vitunguu, karoti pamoja na mboga mboga za majani. Ndani yake kukiwa na watu ambao hununua na kuuza bidhaa hizo ndani ya soko.

Sehemu ya duka kubwa, ambapo vinywaji vimepangiliwa vizuri kwa mpangilio unaofaa na mnunuaji huweza kuchagua bidhaa anayopenda yeye, kwa kuangalia na kuchunguza aina ya kinywaji anachokitaka.